Hawa ni mashabiki kutoka Kenya. Ndani ya uwanja humu kuna wanawake kwa wanaume, wengine wamevalia nguo nyekundu, nyeusi, nyeupe na hata kijani kibichi, wanashangilia na kutabasamu.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Kunaye mmoja ambaye ni mwanamke, ako ndani ya ofili ingine na amesimama.

Watu wamo ndani ya huduma Kenya. Wote wamesimama na wanamsikiliza na kumtazama yule ambaye anazungumza. Wanawake ambao ni waislamu pia wako hapa ndani.